Wakiwa tayari kubeba maziwa Hadi pahali inapo takikana. Halafu hapa tena.

kuwa na mfururiko wa maji, maji yamejaa maji yamekuja hadi nyumba za watu na imeharibu mali za watu huenda pia imeleta ajali na hii maji mingi inaeza leta tatizo mahafa na inaeza leta maafa na magonjwa na tena inaeza haribu mali za watu hasa zikiingia ndani za nyumba za watu.

Hili ni gari ambalo limeanguka kwa sababu ya mafuriko wa maji mingi. Gari hili limeanuka na huenda ni ya huenda ni ya watu walioko ndani imepatwa na ajali au wameharibu mali. Kumenyesha mingi sababu imeleta mafuriko kwenye barabara na hivi imeleta ajali kwa barabara.

Anazifuatilia vitu zilizo shamba ili kuzuia magonjwa yoyote ama vitu zilizo shamba zimee kwa nguvu na zimee vizuri. Hivi itatoa madudu ambaye ilikua imepanda vitu ndani uko alafu pia vitu pia vitamea kwa vizuri.

Hizi ni dawa ambazo mara kwa mara hua nakula ili kuzuia magonjwa ya baadae ama tena kumpea mwili nguvu nzuri na ngozi uliyofaa tena hizi ninaokusaidia.

Hawa wako katika huduma ya Huduma, wamekuja, huyu anaangaliwa chini ya meno ambayo daktari moja amefungua mdomo kuangalia, mwingine amemulika ili kuona tatizo la meno lake ni lipi.

Basi huwa unampea ng'ombe yako Ili akuwe na ngozi mzuri na tena akuwe na maziwa inapo kuje ikue maziwa.

Pale kumekuwa na shida ama magari wamepatwa ajali wakachomeka. Watu wamekimbia pale kuona kile tatizo kilichofanyika. Magari mbili imechomeka watu wameenda kuona kile kilichotendeka. Pale kuna pikipiki ambayo imesimama pale kuiona kile kilichokuwa kinatendeka.

Mama amepeleka mtoto wake ili apewe chanjo na daktari , daktari amesimama pale kama amepea mtoto chanjo ila mtoto amelia na mamake ambaye amevaa kofia lake nyekundu ameshika mtoto wake vizuri ili apewe mchanjo.

Huyu ni mubaba mmoja, ambaye amesimama pale akiwa ametoka choo ndogo ama niseme chumba yake ndogo. Amesimama pale kama ameshika miti na hii chumba yake ni ya mabati mlango amesimama.

Huyu ni mama ambaye ameenda pale hospitali kuangaliliwa shida ya meno. Amekaa pale na daktari ambaye amevaa shati lake jeupe amefungua pale mdomo hili kuona shida ya huyu mama ionekane.

Mama ambaye ametoka kuzaa amempea mtoto mama amshike mtoto wake akiwa amefurahi, huyo anaweza kuwa ni bwanake ama mjukuu wake ama ni mtoto wake, akiwa ameshika ule mtoto mdogo amebeba kwa mkono.

Hizi vitu huwa naaminika kama vitu ambavyo watu wa jamii ama wa kijiji huita uchawi, ambapo mtu anafanya ili kuharibu maisha ya mwenzake sababu ya wivu ama sababu mwenzake ameendelea kimaisha na ameskia vibaya na angetaka kushindwa ndo mana anafanya hizo mavitu ama anaenda kununua hizo vitu huko ki...

Baba amekuja hospitali ili kupewa mchanjo. Kuna daktari moja ambaye amefaa glovu zake na amefunga mdomo. Ni yeye amekuja amedunga huyu baba mkono yake na dawa ili amsaidie ama kutoa maumivu ya mwili.

Kuna nyumba imboromoka na watu wengi huenda wameumia ama wamepoteza mali zao ama tena kuna watu amabao wamepoteza maisha. Hii kuporomoka kwa nyumba huenda ni jua kali ama kumenyesha sana na watu wengi wameumia huko ndani.

Huyu ni mtoto ambaye huenda hakupewa chanjo akiwa mtoto, nowonder kumekuwa na vidonda mingi kwa mkono na anafaa kupewa dawa zifaavyo ili kuzuia maumivu ama uendelezaji wa hizo vidonda.

Hapa kuna muuzaji wa dawa za kienyeji. Pale amevaa nguo lake nyeupe. Akiwa pale amekaa na kuna mtu wa pikipiki amekuja amesimama pale labda akimwuliza bei ama sababu gani anaziuza. Yeye anamwambia akiwa anamwelezea vizuri.

Mama Maasai ameenda pale kupewa mchanjo hospitali ilhali yeye ameogopa na mefunga macho lake ili asiskie uchungu. Daktari na yeye ako pale anampea sindano amevaa koti lake halafu amempea dunga sindano huyu mama.